Leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya mapato, Kenya ya KRA hati hii inatambua kampuni kama mlipa kodi wa ushuru wa bidhaa kwanzia tarehe sita mwezi wa kumi na moja mwaka wa ishirini na tatu.

Ndani ya duka la kuuzia magari, kuna magari mapya ya aina mbalimbali, yaliyopangwa vizuri ndani ya jengo lenye vioo vikubwa vinavyoleta mwanga wa kutosha. Mazingara yanaonyesha kuwa ni sehemu rasmi ya biashara ya magari. Magari yanaonekana kuwa katika hali nzuri, tayari kwa wateja wa kununua.

Soko la wazi ambapo wanawake ni wengi wanauza na kununua mboga na matunda mbalimbali, bidhaa zilipo ni pamoja na nyanya, vitunguu, viazi, mahindi mabichi, pilipili hoho na kadhalika. Wauzaji wamepanga bidhaa zao chini juu ya mikeka. Magunia, plastiki na wateja wakiwa wamepiga magoti au wakisimama kuchagua wanachotaka kununua.